Naona hesabu hapo, catapillar , alligator . Ten minus five is equal to five . Four is equal to zero . Five plus three is equal to nine . Five minus five is equal to zero . Two plus eight is equal to ten .

Naona nyumba. Nyumba inakaa moja, imejengwa kama gorofa. Hii nyumba, mabati yake ni red , na imejengwa vizuri. Na kuna kiti inakaa pale, na kuna chuma hapo.

Naona bendera ya Kenya hafla inayofanywa hiyo bendera ni Kenya Society For Deaf Children ndo naona .Na iko na ballons na hizo ballons tatu moja ni white zile zingine ni blue .

Naona wachezaji wa mpira ambayo wamevalia sare zao za kucheza. Ni walemavu, wako na mipira miwili, wako na kocha wao na pia kila mmoja ameshikilia mkongojo wake kwa mkono.

Naona mtu, naona mtu anavaa anatoa mawaidha na anavaa koti blue na ako na microphone na anasimama, na anasimama anatoa mawaidha.

Naona miti imemea sana, kuna pipe hapa kuna ground , na kuna hizi kwa kuchezea watoto, na hiyo ground iko sawa iko safi na naona nyasi hapo kando ya nini ground .